Chumba cha kusubiria chenye watu wengi katika ofisi ya umma labda kituo cha huduma za serikali. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa, wengine wakiwa na watoto wadogo. Upande wa kulia, mwanamke aliyevaa sare nyeusi yenye nembo nyekundu anasimama mbele ya dirisha la counter .

Mwanaume mmoja akitia sahihi kwenye karatasi iliyowekwa kwenye meza ndogo huku mwanaume mwengine akimsaidia au kumwongoza . Mwanaume anayesaidia amevaa shati jeupe na jekundu ana miwani na barakoa ya samawati na anaonekana kama afisa au msimamizi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume waliovaa suti ndani ya jengo ambalo linaonekana kama kituo cha huduma Kenya au ofisi ya serikali. Mwanaume mmoja katikati amevaa suti ya samawati na anaonekana akizungumza au kueleza jambo fulani huku wengine wakimsikiliza kwa makini.

Eneo la shughuli za nje labda la usajili au huduma za kijamii chini ya hema kubwa nyeupe. Kuna watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi na wananchi. Wafanyikazi wamevalia mashati meupe au fulana nyekundu na wote wamevaa barakoa za samawati wakishughulikia nyaraka na kompyuta ndogo mezani.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana kama kituo cha huduma Center kutokana na maandishi Huduma Center yanayoonekana kwa mbali. Watu kadhaa wapo baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazofanana na zile za Huduma Kenya.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya komputa darasani au maabara ya komputa. Mwanamke mmoja, mwenye nywele zilizosukwa rangi ya zambarau na amevaa shati la kijani kibichi, anaonekana kumsaidia au kumfundisha mwanamke, ambaye ameketi mbele ya komputa akitumia kipanya.

Bomba kubwa la chuma likipita chini ya daraja dogo la saruji. Kuna shimo la maji lililo jengwa kwa saruji juu ya bomba hilo. Eneo hilo limezungukwa na mimea mingi na miti na kuna uzio wa waya nyuma inaonekana kama mfumo wa kusambaza maji au maji taka.

Mwanamume mzee ameketi kwenye meza ya mbao, akiandika kwenye fomu kwa kutumia kalamu ya samawati na machungwa. Inaonekana kama anajaza fomu ya serikali au ya kiofisi, kwani fomu ina maandishi kama certificate of birth .

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati anayefanana na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiongea na watu wawili waliovaa majoho mekundu ya mahakama na wig maalum. Mwanamke mwingine aliyevaa joho jekundu anaonekana nyuma. Tukio linaonekana kufanyika nje ya jengo lenye usanifu wa kifahari.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wamevaa jezi za timu tofauti ikiwemo jezi ya njano na kijani. Baadhi ya mashabiki wanaonekana kusherekea au kuangalia huku mmoja akiwa amevaa skafu yenye rangi za timu.

Eneo la huduma au usajili labda chini ya hema ambapo kuna wafanyi kazi watatu wa kiume waliovaa fulana za njano zenye mistari ya kung'aa na barakao. Moja wao amesimama nyuma ya meza uliofunikwa kwa kitambaa chekundu akihudumia mteja aliyesimama mbele yake.

Eneo la ujenzi au uchimbaji mkubwa wa ardhi. Kwenye upande wa kushoto kuna sehemu ya tingatinga kubwa la hyundai. Katikati ya picha, kuna mashimo makubwa yaliyochimbwa ardhini yenye udongo na mawe na kuna sehemu yenye maji kidogo inayopita katikati.

Pasipoti mpya za kenya zenye rangi ya samawati zikiwa zimerundikwa ndani ya sanduku, zikionyesha nembo ya taifa na maandishi ya East African communty na republic of Kenya. Baadhi ya pasipoti zimeonekana wazi huku zingine zikiwa zimefunikwa kwa kiasi.

Ndani ya ofisi ya huduma ya serikali inayofanana na huduma center nchini Kenya. Kuna viti vingi vya chuma vilivyopangwa kwa ajili ya wateja wanaosubiri na baadhi ya watu wamekaa wakitumia simu au kusubiri huduma.

Kundi kubwa la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe. Katikati ya picha, mashabiki kadhaa wanashikilia bango refu lenye maandishi Gor Mahia FC kuashiria wazi timu wanaoishabikia.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini au wakipasha misuli kabla ya mechi. Wengi wao wamevalia jezi za rangi ya samawati na nyeupe huku baadhi wakiwa wamevaa vibanio vya rangi ya kijani kibichi au fulana za rangi tofauti.

Mtu kutoka nyuma amevaa suti nyeusi na kofia nyeusi, akisimama mbele ya dirisha la counter . Nyuma ya dirisha la kioo, kuna afisa wa uhamiaji anayehudumia ambaye amevaa shati jeupe.

Uwanja mkubwa wa riadha uliojaa watu, wote wakiwa wameketi kwenye viti vya jukwaa, wakishangilia mashindano mbali mbali. Kuna wanamichezo kadhaa kwenye uwanja wakifanya mazoezi au kushiriki katika mbio, kwenye uwanja wa riadha wenye rangi ya kahawia.

Eneo la huduma la umma, labda la kusajiliwa au kutoa vitambulisho, likiendeshwa chini ya hema Mwanamume mmoja aliyevaa shati jeupe na fulana nyeusi, ameketi kwenye meza akitumia computer ndogo na vifaa vingine akihudumia mteja.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara, zikijumuisha mifuko ya plastiki, nguo chakavu na taka nyinginezo. Inonekana kuwa eneo lisilosafishwa vizuri, likionyesha tatizo la usimamizi wa taka.

Ndani ya kituo cha huduma Kenya, ambapo wafanyakazi na wateja wengi wapo. Wafanyakazi wengi wamevaa sare za huduma Kenya zenye rangi nyeupe na nyekundu na wote wamevaa barakoa. Wanaonekana wakihudumia wateja kwenye kompyuta, wakishughulikia nyaraka na kutoa huduma mbalimbali za serikali.

Wafanyakazi wa benki au taasisi ya kifedha wakihesabu au kupanga noti za pesa. Mwanamke aliye katikati, anayetabasamu na kutazama kamera, amevaa sare ya rangi nyeusi na nyekundu na amesimama mbele ya meza yenye tray nyingi za samawati zilizojaa noti.

Timu ya wanawake ya voliboli au mpira wa mikono wakiwa wamekusanyika pamoja labda wakipanga mikakati au wakipumzika wakati wa mchezo. Wote wamevalia sare za samawati na baadhi yao wakiwa na namba mgongoni. Wako uwanjani au ukumbini na viti vya watazamaji vya rangi nyekundu, kijani na nyeusi vinaonekana nyuma.

Afisa wa serikali, labda wa huduma za uhamiaji au usalama, akiwa amevaa sare ya khaki na kofia nyeusi, akiongea na mwanamke aliyeketi kwenye dawati la ofisi. Mwanamke huyo amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu na mikono ya ndani nyeusi au nyekundu na anaonekana akishughulikia nyaraka na kompyuta.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa vijana, wakitembea au kukimbia barabarani. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya kijani n anyeupe, zikionyesha kuwa wameweza kuwa mashabiki wa timu ya michezo au wanachama wa kikundi fulani.

Mwanariadha wa kiume akiwa katikati ya kutua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Anaonekana akitabasamu au kufurahia huku mchanga ukinyanyuka pande zake. Amevaa sare ya riadha yenye namba mbele.

Mwanaume aliyevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati akiongea na mwanamke aliyeketi nyuma ya kaunta ya huduma kwa wateja. Mwanamke huyo amevaa barakoa nyeusi na anaonekana akitumia kompyuta.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa suti nyeusi na mwingine jezi nyekundu ya mpira wa miguu, wakipeana mikono . Mwanaume mwenye suti anaonekana kumkabidhi jezi kwa mwanaume mwenye jezi ya mpira.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mzungumzaji, akihutubia akiwa kwenye jukwaa au meza ya hotuba. Amevalia nguo yenye michoro ya rangi ya njano na samawati na amevaa shanga za njano shingoni. Ana miwani na anaonekana akiongea kwa bidii huku mdomo wake ukiwa wazi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwapungia mikono mashabiki wao walioketi kwenye viti vya jukwaa la samawati. Wachezaji wengi wamevalia jezi za manjano isipokua mmoja aliyevalia jezi nyekundu na namba ishirini na moja.

Mwanamke anaonekana akiwa kwenye mkutano hadhara au shughuli ya kisiasa. Akiongea kwa bidii na kidole chake cha shahada kikiwa kimeinuliwa labda akisisitiza jambo. Amevalia nguo nyekundu zenye michirizi nyeupe na amevaa bangili za rangi ya bendera ya Kenya.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu ,wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya samawati na nyeupe ,wanaonekana wakishangilia na kuinua mikono yao, wakiwa na nyuso za furaha na msisimko .

Kundi la watu wakisubiri katika chumba kinachoonekana kama eneo la kusubiria la kliniki au ofisi. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mchanga na wengine wamekaa kwenye viti huku mwanamke mwingine aliyevaa sare akizungumza nao. Kuna mabango yenye maandishi nyuma yao.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe akimkabidhi karatasi mwanamke aliyembeba mtoto mdogo. Watu wengine kadhaa wanaonekana nyuma yao. Wanaonekana wako katika eneo lenye bango la huduma Kenya.

Ofisi au chumba cha kazi ambapo watu watatu wapo. Mwanamume mmoja aliyevaa suti na tai, anasimama karibu na mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta na anaonekana akimsaidia au akimuelekeza kitu kwenye kompyuta.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu namba kumi na nne anaonekana akimiliki mpira huku akikimbia. Wachezaji wengine wanne kutoka timu pinzani, wakiwa wamevalia jezi za njano na samawati, wanajaribu kumzuia.

Chumba kikubwa chenye watu wengi wakisubiri huduma. Kuna kaunta zenye namba , kaunta sita, kaunta saba, kaunta nane, ambapo wahudumu wanatoa huduma kwa wateja. Watu wamekaa kwenye viti wakisubiri zamu zao.

Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, akiwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, anashikilia kitabu kinachoonekana kuwa Biblia au kitabu kingine kitakatifu na anaonekana akitoa kiapo au hotuba.

Eneo la huduma kwa uma, labda la serikali au la mashirika ambapo watu wanapata huduma mbalimbali. Kuna meza kadhaa zilizowekwa na wafanyikazi wakiwa wamevalia sare au nguo za kawaida, wakiwahudumia wananchi.

Ofisi ya kisasa yenye kaunta za huduma. Kuna maafisa wawili, mwanamke na mwanamume, wameketi nyuma ya kaunta wakiangalia kompyuta zao. Wote wawili wamevaa mashati meupe. Mwanamke ana shati jeupe lenye mikono mirefu na mikono ya shati imefungwa na anaonekana kuvaa miwani.

Rais William Ruto akiwa amevaa suti ya samawati na mama Rachel Ruto wakiingia ukumbini, wakifuatana na maafisa wengine wa serikali na walinzi. Wanaonekana wakiingia kwenye ukumbi wenye mapambo ya manjano na zambarau nyuma, kuashiria tukio rasmi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake na wasichana wameketi kwenye viti vya chuma vinavyofanana na vile vya kusubiria hospitalini au ofisini. Mbele yao upande wa kulia kuna mwanamume mzee anayeonekana kuwa anazungumza nao akiwa ameshikilia karatasi au faili.

Mkutano wa kisiasa au hafla ya umma. Kiongozi mmoja mwanamume aliyevaa shati la rangi nyingi anaonekana jurutubia kundi la watu walio kusanyika. Watu wengi wamevaa nguo za samawati au kofia za samawati na baadhi yao wanashikilia mabango yenye jina Kalonzo kuashiria uungaji mkono kwa mwanasiasa huyo.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu au michezo, wakiwa uwanjani wakisherehekea au kushangilia. Wengi wao wameinua mikono juu, wengine wakiwa wameshika simu, vuvuzela ya samawati au vitu vingine vya kushangilia.

Mteja akihudumiwa katika counter ya Huduma Kenya. Mwanamke anayehudumu yuko nyuma ya dawati lililopambwa kwa nembo ya Huduma Kenya, akitumia kompyuta, huku mteja akiwa ameketi mbele yake. Kuna mwanamke mwengine nyuma ya dawati, labda anasubiri kuhudumiwa, au ni mfanyikazi mwenzake.

Mwanaume amesimama mbele ya kaunta ya huduma, akiongea na mwanamke aliyeketi nyuma ya kioo cha kinga. Mwanaume amevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati, huku mwanamke amevaa barakoa nyeusi.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Mchezaji mmoja ambaye yuko katikati ya picha na amevalia jezi ya samawati na mistari mieupe yenye namba ishirini na nne, anaonekana akidhibiti mpira kwa mguu wake wa kulia.

Mchezo wa voliboli ukiendelea. Wachezaji wawili wa kike waliovalia sare nyekundu na kijani wanaonekana wakiruka juu karibu na wavu kujaribu kuzuia mpira. Mpira wa voliboli wa manjano na samawati unaonekana angani. Nyuma yao kuna umati wa mashabiki waliokaa kwenye viti vya rangi ya kijani na nyekundu uwanjani.

Mwanamme kijana amesimama nje, labda kwenye maegesho ya magari. Amevalia kofia ya samawati, shati la Polo la samawati iliyokolea na suruali nyeupe. Anashikilia kitabu cha samawati mkononi mwake wa kulia na karatasi chache mkononi mwake wa kushoto.

Ndani ya Huduma Center nchini Kenya. Mbele kuna mfanyakazi wa kiume. Amevalia shati jeupe na maski ya samawati, akihudumia kwenye kaunta iliyo na kompyuta na vifaa vingine.

Eneo la nje lililoezekwa, likionekana kama kituo cha huduma au usajili. Kuna meza mbili za mbao na kwenye meza ya mbele kuna kibao chenye maandishi info desk . Mwanamke aliyeketi kwenye meza hiyo amevaa maski na anaonekana akishughulikia nyaraka.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya ikiwa imepanga safu, labda kabla au baada ya mchezo. Wachezaji wote wamevaa jezi nyeupe zenye neno Kenya na namba zao. Wachezaji wanaonekana kutulia na kuzingatia.

Tukio la uzinduzi au maonyesho ya teknolojia. Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu anaonekana akielekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta kwa kundi la watu wakiwemo maafisa wengine muhimu.

Jukwaa lenye zulia jekundu, ambapo watu watatu wamekaa kwenye viti vikubwa vya mbao vinavyofanana na viti vya kifalme. Katikati kuna mwanaume aliyevaa suti na tai, akionekana akitabasamu na miguu yake ikiwa imevuka.

Kundi la wanasheria, wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi ya kisheria na mabendi ya zambarau. Wamekusanyika nje ya jengo, wanaonekana wakiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari au maandamano huku maikrofoni zikiwa zimewekwa mbele yao.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na kaptula nyeupe, akijaribu kumzuia mchezaji mwingine aliyeshika mpira. Mchezaji aliyeshika mpira amevaa jezi ya kijani na nyekundu na kaptula zinazofanana.

Ndani ya jengo, labda benki au ofisi ya huduma za umma, ambapo kuna counter ya mbao na kizuizi cha chuma kilichonyooka mbele yake. Upande wa pili wa kaunta, kuna watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma. Baadhi yao wanaonekana wakishika nyaraka.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine jezi nyekundu, wote wakiwa na nywele ndefu zilizosokotwa. Mpira upo chini yao na nyuma kuna viwanja vya kuchezea, mabango na wachezaji wengine.

Kundi la watu, wengi wakiwa vijana wakishangilia na kuonyesha msisimko mkubwa. Wengi wao wamevalia fulana za njano zikionyesha kuwa ni mashabiki wa timu au tukio linalodhaminiwa na Tusker.

Majaji watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi yenye kola nyeupe yanayofanana na mavazi ya mahakama. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha.

Eneo la huduma ya jamii au usajili, labda chini ya hema ambapo watu wengi wamekusanyika. Kuna watu kadhaa walioketi kwenye meza, wakiwa wamevalia fulana zenye nembo mbalimbali na wanatumia kompyuta za mkononi na kushughulikia nyaraka.

Eneo la huduma kwa wateja labda katika kituo cha Huduma Kenya. Kuna wafanyikazi kadhaa wakiwa wameketi nyuma kwa kaunta ndefu wote wakiwa wamevaa barakoa za samawati na sare zenye nembo ya Huduma Kenya.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya kusubiria ndani ya jengo labda benki, ofisi au kituo cha huduma. Mbele yao, upande wa kushoto kuna mwanaume aliyesimama amevaa suti nyeupe na anaonekana akizungumza na hadhira.

Umati mkubwa wa watu wakishangilia kwa furaha mikono yao ikiwa juu. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na baadhi yao wakishikilia bendera ndogo za Kenya. Inaonekana kama tukio la michezo au sherehe ya kitaifa.

Kundi la maafisa wa ngazi za juu, wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama mbele ya jengo linalofanana na mahakama au ofisi ya serikali. Katikati kuna mwanamke anayeweza kuwa jaji mkuu Martha Koome akisimama nyuma ya kinara cha nembo.

Mteja akihudumiwa na afisa wa Huduma Kenya kwenye kaunta ya huduma. Mteja ameketi akiwa amevalia kofia nyeupe, koti la samawati na saruji ya kaki akiongea na afisa. Afisa huyo ameketi nyuma ya kioo cha kinga akimwangalia mteja na kompyuta.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wameshikilia mabango na bendera zenye ujumbe wa kisiasa. Mwanamume mmoja katikati anaonekana akifurahia na kupiga kelele, ameshikilia bango lenye neno PNU kazi iendelee. Inaonekana ni mkutano au maandamano ya kisiasa.

Wanaume wawili wa kiafrika, mmoja akipiga picha ya selfie na mwingine akiwa karibu naye. Mtu anayepiga selfie amevaa shati nyeusi. Mtu wa pili amevaa shati la rangi nyekundu na samawati lenye mifumo na kofia yenye rangi ya bendera ya Marekani na mapambo yaliyofungwa nyuma.

Rangi nyeusi na nyeupe inayo onyesha watu wengi wakiwa wamejipanga kwenye foleni ndani ya jengo, labda ofisi ya serikali au idara ya uhamiaji, kama inavyo ashiriwa na mabango yenye maandishi passport collection .

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zinazoakisi bendera ya Kenya wakishangilia au kutazama tukio fulani. Baadhi ya watu wamevaa kofia za majani. Mbele kabisa kuna mtu anayeshikilia bendera ya Kenya au amevaa vazi lenye rangi la bendera akionyesha kitu au kuelekeza umati.

Kundi la watu muhimu wakiwa wamesimama kwenye foleni nje ya jengo kubwa. Baadhi yao wamevalia majoho rasmi na wigi , kuashiria kuwa ni majaji au maafisa wa mahakama. Wengine wamevalia suti na mavazi rasmi.

Pasipoti mbili za Kenya zilizowekwa kando kando. Pasipoti iliyo kushoto ni ya rangi ya samawati iliyokolea, ikiwa na maneno Republic of Kenya na Passport, yaliyoandikwa kwa herufi za dhahabu pamoja na nembo ya taifa ya Kenya.

Kundi na watu waliovalia sare wengi wao wakiwa wamevaa mashati meupe na suruali nyeusi. Wamesimama mbele ya jengo jeupe lenye nembo ya Huduma Kenya. Inaonekana kama wafanyikazi wa Huduma Kenya.

Wanawake wanne wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye nembo za timu ya soka la Gor Mahia, baadhi yao wakiwa na skafu za kijani na nyeupe. Wanaonekana kuwa mashabiki na wanatembea nje, labda kabla au baada ya mechi.

Kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevalia suti, wakitembea nje ya jengo lenye nguzo na madirisha makubwa. Mbele kabisa wapo wanaume wawili wenye tabasamu. Mmoja amevaa shati jeupe na tai yenye milia na mwingine amevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Mwanasiasa akisalimiana na umati wa watu katika mkutano wa hadhara au kampeni. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi, amevaa shati la rangi ya pinki na kofia, akisalimiana kwa mikono na wanawake wawili wenye furaha walio mbele ya umati.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja au ukumbi mkubwa. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu na wengine wameinua mikono yao, wakionyesha shauku au kuunga mkono jambo fulani.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi nyeusi na machungwa na wengine jezi za rangi ya kijani kibichi na njano. Wachezaji wawili wa timu moja wakiwa wamevalia jezi nyeusi na machungwa, wanaonekana wakiongea au kuelekezana huku mmoja akiwa amenyoosha mikono.

Kundi la watu, wengi wakiwa mashabiki, wakiwa wamevalia jezi za rangi ya kijani na nyeupe zenye nembo ya SportPesa, baadhi yao wameshika vitu kama vile firimbi, ngoma na kofia za kipekee kama miwani mikubwa ya kijani kibichi wakionyesha sherehe au shamrashamra.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya. Mfanyakazi mwanaume akiwa amevalia shati jeupe lenye nembo ya Huduma Kenya na kutabasamu, ameketi kwenye dawati akiwahudumia wananchi. Mteja mwanamke aliyevalia nguo za kijeshi na kofia nyeusi ameketi mbele yake.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia kofia za machungwa na mashati ya rangi sawa. Mwanamme mmoja mbele, anayefanana na Raila Odinga, amevaa suti ya mistari na anaonekana akishika mikrofoni. Mwanamme mwingine upande wa kulia, amaevaa fulana ya machungwa na kofia, ameinua mkono wake.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao vijana na watu wazima, wamekusanyika katika eneo wazi labda uwanja au ukumbi. Baadhi yao wamevaa fulana zenye rangi nyekundu au machungwa na wengine wamevaa fulana za kijani kibichi huku wengi wao wakiwa wametabasamu na kuonekana kufurahia jambo fulani.

Mwanamume wa kizungu, amevaa kofia ya cowboy na miwani ya jua, akitabasamu na kuongea mbele ya umati wa watu. Wengi wa watu hao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na wanaonekana kushangilia.

Jengo la kisasa linaloonekana kuwa ofisi ya huduma kwa umma labda benki au idara ya serikali ambapo watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu na wateja wamekaa wakingojea zamu zao.

Watu wawili mwanamume mwenye miwani na aliyevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na mikanda miekundu pamoja na glovu nyeupe, ameketi kwenye meza akichunguza karatasi. Kwenye shati lake kuna beji na nembo ya Huduma Kenya.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wa kiume, wakishangilia kwa furaha kubwa, wakiwa wameshika kombe la dhahabu. Wote wamevaa jezi nyeupe zenye maandishi, champions , na kaptula za samawati. Wamesimama ndani ya ukumbi wa michezo, na milango au madirisha yenye zulia yanaonekana nyuma.

Tukio rasmi la kisheria au serikali nchini Kenya. Mwanamke aliyevalia vazi la jaji anashikilia kitabu kinachoonekana kuwa Bibilia au katiba, akiwa amesimama mbele ya kinara cha hotuba chenye nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi na nyeupe, wakiwa wamekusanyika katika tukio la wazi. Katika kuna mwanamme amevaa sare ya kiusalama au rasmi nyeupe na kofia ya kijeshi akiwa ameinua mikono yake na kushikilia bango jeupe lenye maandishi, we now need man city .

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti chekundu, mgongo wake ukiwa umetazamana na kamera, akiangalia kompyuta na kuzungumza na mfanyakazi wa kike aliyeketi upande wa pili wa kaunta. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu zilizosokotwa.

Tukio la kiapo cha rais mwanamume ambaye anaonekana kuwa Uhuru Kenyatta. Amesimama mbele ya kipaza sauti na mkono wake wa kulia umewekwa juu ya kitabu kitakatifu, kinachoshikiliwa na mwanamke aliyevaa vazi jeupe.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya wakiwa wameketi kwenye viti vya jukwaa la uwanja wakishangilia . Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya na baadhi yao wanashikilia bendera za Kenya. Wote wanaonekana kuwa na furaha na msisimko.

Timu ya mpira wa miguu ya wanaume wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wakifanya mazoezi au wakisherehekea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakitembea au wakikimbia kidogo kwenye nyasi, huku baadhi yao wakiwa wameshika nguvu zao juu au wakiwa na tabasamu usoni.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu, iliofunikwa kwa kitambaa cha kijani. Inaonekana kama kituo cha huduma au usajili. Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare zinazoonekana kuwa za Huduma Kenya, na barakoa, wamekaa nyuma ya meza wakiwahudumia watu.

Mwanamke Bi. Hellen Raphael Hamisi, akionekana akifanya mahojiano kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Amekaa kwenye kiti anatabasamu. Nyuma yake kuna bango lenye ya Judicial Service Commission na anwani la tuvuti.

Watu kadhaa wakiwa nje wakishiriki katika shughuli inayohusisha kujaza fomu au kuandika. Mbele, wanaume wawili wameketi kwenye meza ya mbao. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati la kijani kibichi na anaandika kwenye daftari ndogo.

Kundi la wanaume ambapo mmoja wao ambaye anaonekana kuwa kiongozi mkuu, amevaa suti ya kijivu na shati jeupe na tai akisalimiana kwa mikono na wanaume wengine kadhaa waliovalia majoho mekundu na meusi ambayo kwa kawaida huvaliwa na majaji au maafisa wa sheria

Chumba kikubwa cha kusubiria ambacho kinaonekana kuwa afisi ya huduma za umma, labda idara ya uhamiaji au pasipoti, nchini Kenya. Kuna Counter kadhaa zilizo na namba ambapo wafanyakazi wanahudumia wateja kupitia madirisha ya kioo.

Timu ya mpira wa kikapu labda kpa ikisherehekea ushindi kwa kuinua kombe kubwa la dhahabu. Wachezaji wengi wamevalia jezi za samawati na wengine wamevaa mavazi ya kawaida, wote wakiwa na mikono juu wakishangilia.

Kundi la wanaume , wengi wao wakiwa wamevalia suti, wamesimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya ODM. Hii inaashiria kuwa ni mkutano au tukio la kisiasa la chama cha Orange Democratic Movement.

Rundo, kubwa la vitambulisho vya taifa vya Kenya, vitambulisho hivyo vimefungwa kwa kamba ndogo na kupangwa kwa safu juu ya meza ya mbao. Kimoja kimefunguliwa na kinaonyesha sehemu ya mbele, yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya na maandishi mengine.